Kundi la mbuni wanatembea kwenye eneo la wazi lenye nyasi ambalo linaweza kuwa uwanja au savana. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu yanayoonekana kwa mbali. Inasisitiza hitaji la usawa kati ya maendeleo ya binadamu na ulilizi wa bayoanuwai.

Mandhari ya asili yenye uzuri na utulivu wa mazingira. Mti moja mkubwa umesimama pekee yake karibu na bwawa la maji ambalo linaonekana kuwa ni sehemu ya hifadhi ya maji au eneo la mvua ya kudumu. Mazingira yanapaswa kulindwa na kutunzwa ili kuendeleza maisha ya viumbe hai na kuhakikisha vizazi vijavyo vinafaidika na rasilimali za asili.

Kundi la vijana waliovaa mavazi ya kitamaduni wanatumbuiza jukwaani mbele ya hadhira ya watoto na watu wengine. Maonyesho haya yanafanyika katika mazingira ya asili, chini ya hema huku miti na uoto wa kijani ukionekana kwa nyuma.

Daraja la juu ambalo magari hupita chini yake likiwa na maandishi ya tahadhari yaliyoandikwa kwa herufi kubwa yenye rangi ya njano yanayomaanisha usiende kwa mwendo wa kasi. Hii ni tahadhari muhimu kwa dereva wanaopita chini ya daraja hilo ikikusudia kuhakikisha usalama barabarani.

Sehemu ya ndani ya chumba ambacho kina kifaa cha kisasa cha chuma kinachoonekana kwa sehemu ya mfumo wa kusfisha au kuchuja maji. Juhudi za kuhakikisha maji yanatumiwa kwa njia salama na pia inalenga kupunguza taka hatarishi zinazoweza kuathiri afya ya binadamu na mazingira.

Shughuli za ujenzi au karabati zinaendelea karibu na barabara kuu au daraja . Kuna mashine kubwa ya kuchimba ya rangi ya majano inayotumika kuhamisha udongo . Kando ya mashine hiyo tunaweza kuona daraja la kisasa likiwa juu, likiwa na taa za barabara . Jambo linaashiria maendeleo ya miundo msingi mjini.